Wanaume wanaonekana kusimama nje wakiwa wamevaa sare rasmi, wawili wakiwa wamevaa majoho mekundu ya mahakama na wigi, huku wengine wawili wakiwa wamevaa suti, Wanaume wawili wa mbele wanashikana mikono kuashiria kusalimiana, kuna bendera nyuma upande wa kushoto na majengo mengine yanaonekana kwa mbali, watu wanaonekana kufurahia tukio.

Bomba kubwa la chuma lenye kutu limepita katika mazingira ya kijani kibichi na kustani. Bomba hilo linaonekana kuunganisha sehemu mbili zilizotenganishwa na ukuta wa saruji au mtaro. Juu yake kuna muundo wa duara wa saruji, labda shimo la ukaguzi au sehemu ya kukusanyia maji. Eneo lina vichaka na miti na uzio wa waya unonekana nyuma. Hali hii inaweza kuashiria mfumo wa usambazaji wa maji au mfumo wa maji taka.

Wananchi wengi wamekusanyika katika eneo la kusubiri wakiwa wamekaa kwenye viti na wengine wamesimama. Mwanamke mmoja ameshika mtoto mdogo mkononi mwake na mwingine aliyevaa fulana nyeusi yenye lebo ya kijani na nyekundu na sketi nyeusi anaonekana akiongea na mtu. Kuna mabango na matangazo yanayobandikwa kwenye kuta za glass .Inaonekana ni kituo cha uma ambapo watu wanasumbiri kuhudumiwa.

Tangi kubwa jeusi la kuifathi maji limesimama juu ya jukwaa la chuma lilekwamia. Tangi hilo limeunganishwa na bomba ya kijani inayoshuka kwenda chini. Usanifu wa jengo unajumuisha kuta za rangi isiyokolea. Huku paa la jengo likiwa limejengwa kwa mtindo wa bati.

Mwanamke amevalia kofia nyekundu, fulana nyekundu, nyeupe na nyeusi akimwangalia mwanaume aliyeketi chini. Mwanaume huyo amevalia shati nyeupe la mikono mirefu, tai nyekundu na glavu nyeupe akionekana ku sign au kuchunguza karatasi kwenye meza. Wote wanaonekana kushughulika na mchakato rasmi. Nyuma yao kuna ukuta wa kijani. Hali hii inaweza kuashiriamchakato wa uchaguzi, usajili au mchakato mwingine rasmi.

Mchezaji wa soka amevaa jezi ya buluu na nyeupe yenye namba ishirini na nne akithibiti mpira kwa mguu wake wa kulia. Mchezaji mwengine aliyevaa jezi ya manjano namba ishirini na moja yuko karibu naye. Wanacheza kwenye uwanja wa kijani kibichi. Nyuma yao kuna mabango ya matangazo yenye nembo ya Betika na viti vya uwanja wa michezo.

Mwanamke ame valia suti nyeusi na tai nyekundu. Ame simama mbele ya mimbari akishika kitabu chemye jalada ya kahawia mikononi mwake wa kulia. Upande wake wa kulia mwanamke amevaa joho la mahakama na wigi nyeupe ame simama karibu na mikrofoni. Upande wake wa kushoto mwanamke mwingime amevaa vazi nyeupe na miwani ame simama. Nyuma kuna watu wa umati, ina ashiria tukio rasmi labda kiapo cha rais au sherehe muhimu ya kitaifa.

Mtu amevalia kofia nyeusi na fulana ya jano yenye neno Tusker analia kwa furaha akiwa amezungukwa na umati wa watu wengi walioavaa jezi ya rangi ya jano , wanaonekana wakishangilia au kusherekea kwa hisia kali mikono yake ikiwa imenyooka pande zote, baadhi ya mashabiki wengine pia wameshika fulana zenye nembo ya Tusker wote wanaonekana katika tukio la michezo au labda mechi ya mpira ,ikionyeshana ushabiki ni msisimuko.

Umati mkubwa wa mashabiki wenye shauku wanashangilia. Wengine wao wamevaa nguo nyekundu na kijani, wameshikilia bendera kubwa ya Kenya yenye ngao na mkuki. Watu wengi wameinua mikono yao juu kwa furaha na msisimko. Baadhi yao wakifungua vinywa kwa shangwe. Inaonyesha wazi uzalendo na ushabiki mkubwa wa kitaifa wakati wa tukio la umma, labda mchezo au sherehe.

Wachezaji watatu wa mpira wa mkono wapo uwanjani wakati wa mchezo. Mchezaji wa kati aliyevaa jezi nyeupe na kijani ameruka juu akiwa ameshika mpira wa kikapu mkononi akijiandaa kupiga. Wachezaji wawili wa timu upinzani wote wamevaa jezi ya bluu wanamzuia, kuna watazamaji wameketi kwenye viti vya jukuwaa hii inaashiria mchezo wa vikapu au sherehe wa mchezo wa vikapu.

Umati mkubwa wa mashabiki wenye shauku wanashangilia. Wengi wao wamevaa nguo nyekundu na kijani. Wameshikilia bendera kubwa ya Kenya yenye ngao na mikuki. Watu wengi wameinua mikono yao juu kwa furaha na msisimko. Baadhi Yao wakifungua vinywa kwa shangwe. Inaashiria michezo au sherehe kubwa ya kitaifa.

Viongozi kadhaa wanatembea kwenye zulia jekundu katika hafla rasmi. Rais Wiliam Ruto aliyevaa suti ya bluu na tai, anaongoza, akifuatwa na jaji mkuu Martha Koome aliyevaa suti ya buluu iliyokolea. Nyuma ya rais na jaji mkuu, afisa wa jeshi amesimama wima akiangalia upande wa rais. Watu wengine wengi wanafuata nyuma yao. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ukumbi mkubwa.

Mwanaume kijana amevaa miwani nyeusi na shati jekundu na nyeusi, akiwa mbele ya umati wa watu. Watu walio nyuma yake, wamevalia mavazi yanonyesha bendera ya Kenya wakiwemo mashabiki wa mpira wa miguu. Wengi wamevalia jezi nyekundu, nyeusi, na nyeupe zenye nembo za Kenya. Inaonekana ni tukio ya mchezo au sherehe za kitaifa ambapi watu wamekusanyika kushangilia timu yao au wananchi yao.

Eneo lenye shughuli nyingi ambapo watu kadhaa wamejipanga kwenye meza iliyofunikwa kwa kitamba cha kijani. Watu wengi waliokaa nyuma ya meza na wale walio mbele wamevaa barakoa wakionyesha tahadhari za afya wengi wanatumia simu zao huku wengine wakiwa wameshikilia nyaraka. Inaonekana kama kituo cha usajili kupiga kura au shughuli za kijamii ambapo huduma zinatolewa kwa umma kuna mabango na vitambaa vikiwa vimefungwa juu kuonyesha shughuli hiyo inafanyika inje au chini ya hema.

Jaji mkuu Matha Kome amesimama mbele ya kipaza sauti na kusoma kiapo. Akiwa ameshika Bibilia kwa mkono wake wa kushoto. Amevalia joho jekundu na nyeusi la mahakama na nyuma yake kuna bendera za Kenya. Anaonekana akitoa hotuba au kuapishwa katika hafla rasmi.

Inaonekana tukio rasmi inaendelea, ambapo jaji mkuu Martha Koome anatembea sambamba na rais William Ruto . Jaji mkuu amevalia joho jeusi na jekundu la mahakama na wigi. Huku rais mkuu amevalia suti buluu na tai nyekundu akitabasamu na kuangalia saa yake ya mkono. Wapo ndani ya jengo lenye guzo ndevu na madirisha makubwa ikionekana mazingira ya kifahari au serikalini .

Bomba kubwa la kijani linavuka mto mdogo wenye maji ya kahawia. Bomba hilo lina valvu ya bluu katikati yake. Kando ya mto kuna mimea ya kijani kibichi na mawe. Nyuma kuna uzio wa waya na kitu kinachoonekana kama kisima cha zege. Mazingira yanaonyesha mfumo wa usambazaji wa maji au mabomba ya maji machafu yanayovuka mkondo wa maji.

Mwanamume aliyevalia suti ya blue iliyokolea na tai ya manjano, akiwa amesimama mbele ya kinara cha hotuba chenye nembo ya Jamhuri ya Kenya. Mkono wake wa kulia umeshikilia kitabu kinachoonekana kama Biblia, huku akionekana kama anaapishwa au kutoa hotuba rasmi. Nyuma yake kuna bendera mbili za Kenya. Tukio hili linaashiria sherehe ya kitaifa au hafla muhimu ya kiserikali.

Wachezaji watano wa mpira wa kikapu wote wakiwa ndani ya uwanja wanashiriki kwenye mchezo. Mchezaji aliyevaa jezi ya buluu na kaptura ya buluu akiwa ameshika mpira wa kikapu mkononi mwake anaonekana akielekeza mpira mbele yake. Wachezaji wengine wawili wamevaa jezi nyeupe na kaptura nyeupe wakimkabili yule mwenye mpira. Mchezaji mwingine amevalia jezi nyeupe amesimama upande wa kulia wa uwanja. Inaonekana kama mechi wa mpira wa kikapu inayoendelea.

Watu wawili wanaume wamekaa kwenye meza ambao wakiandika kwa makini kwenye karatasi. Mmoja amevaa kofia na shati nyeupe akitumia karatasi kuandika kwenye fomu . Mwingine amevaa shati ya kijani kibichi anaonekana kuandika kwenye kijikaratasi. Simu za mikono na vitu vingine vya ofisi viko mezani. Nyuma yao watu wengine wamekaa wakisubiri wakionyesha shughuli za usajili au huduma za kiofisi. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje au ya chini ya banda ikionyesha huduma zinatolewa kwa umma.

Msichana aliyevaa sare rasmi ameketi mbele ya kompyuta akionyesha kitu kwenye skrini kwa mwanamke aliyevaa shati la kijani kibichi na nywele za rasta za zambarau. Msichana huyu anatumia kipanya akionekana kusajili au kuelekeza mwanamke huyo. Nyuma yao, kuna watu wengine darasani na ubao mweusi. Mazingira yanaonekana kuwa ya shule au chuo.

Jalada la kitabu lenye jina The judiciary human resource policies and procedures manuals kwenye Kona ya juu kushoto kuna nembo ya kenya na kulia kuna nembo ya The judiciary chini kuna picha ya jengo lenye maandishi the judiciary .

Wachezaji wa mpira wa mguu wamekusanyika uwanjani wengi wao wakiwa wamevalia jezi za majano na nyeusi huku baadhi yao wakiwa na jezi nyekundu wanaonekana wakiwapungia mashabiki wao au kuwasherehekea huku watazamaji waliovaa nguo za majano na nyeupe wakishangilia kutoka kwenye viti vya bluu vya uwanja. Tukio hili linaonyesha mchezo wa soka au sherehe baada ya mchezo.

Kikundi cha wachezaji wa mpira wa kikapu wakiwa wameshika kombe, waliowengi wamevalia jezi la blue na nyeupe na baadhi wamevalia medali shingoni. Wengine wameinua mikono juu kuashilia ushindi. Inaonekana ni sherehe ya ushindi baada ya mashindano.

Umati wa mashabiki waliovalia jezi ya njano yenye neno Tasker wanashangilia kwa furaha huku mikono yao ikiwa juu. Wengine wameshika vinywaji wakionyesha msisimko na tukio la michezo au tamasha. Wengi wao wanaonekana wakifungua vinywa kwa shangwe wakionyesha furaha kubwa. Umati huu umejipanga kwenye viti vya jukwaa ikionyesha kuwa watu wako uwanjani ukumbini. Inaonyesha hisia kali za ushabiki na burudani.

Ndani ya ukumbi. Ukumbi la wachezaji wa mpira wa kikapu, wakiwa wamevalia fulana nyeupe zenye nembo ya champions na kaptura za buluu. Wanasherehekea ushindi. Wanashikilia kikombe cha dhahabu huku wakishangilia kwa sauti kubwa. Wanaonekana kuwa na furaha na msisimuko baada ya kufanikiwa.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wako uwanjani wakati wa mchezo. Mmoja amevalia jezi ya blue na nyeupe na mwingine kijani. Mchezaji wa kijani anapiga mpira kwa miguu, huku mchezaji wa blue akimfuata kwa karibu. Uwanja unaonekana kuwa wa nyasi nzuri, na nyuma yao kuna mashabiki wengi waliokaa kwenye viti wakishangilia. Hali hii inaonyesha mchezo wa soka wenye ushindani mkali.

Kikapu chepesi cha plastiki cha rangi ya kahawia kimesimama sakafuni kikionyesha muundo wa kufumwa kwenye tundu. Kuna vipini vidogo pande zote mbili kwa ajili ya kubeba. Nyuma yake kuna kuta wa rangi ya buluu na waridi. Sakafu inaonekana kuwa ya rangi ya kijivu. Inaonekana kama kikapu cha kuwekea nguo chafu au vitu vidogo vidogo au hata kama kikapu cha mapambo.

Mwanariadha wa kiume amejirusha kwenye shimo la mchanga wakati wa mashindano ya kuruka mbali. Amevaa jezi ya kijani na nyeupe na jina Maina limeandikwa kifuani mwake ,mchanga unaruka hewani anapotua na anaonekana akishangilia au kusherehekea kwa furaha nyuma yake kuna uwanja wa riadha wenye viti vya rangi nyekundu la kijani ambavyo ni tabia vya uwanja nyingi vya mchezo vya kenya.

Kundi la watu wanane, wanaume na wanawake wamesimama kwenye zulia jekundu mbele ya ukuta mweupe na mavazi ya kijani na dhahabu. Wote wameshika cheti au vitabu na wanaonekana wakiwa katika sherehe rasmi. Baadhi yao wamevaa majawa meusi ya kisheria na mavazi rasmi, wakionyesha kuwa wanaweza kuwa majaji au wanasheria wanapoapishwa. Kuna mabendera ya Kenya na nembo zingine hapo nyuma. Hali hii inaashiria tukio la kitaaluma au kisheria.

Jukuwa limejaa watu wengi wakiwemo maafisa wa serikali na viongozi. Wengi wao wakiwa wamevalia mavasi rasmi ya mekundu na mweusi. Mwanaume moja amevalia vazi refu jeusi na wigi jeupe la mahakama akisimama karibu na meza. Kwenye meza hiyo kuna bendera mbili za kenya. Rais Ruto ndio aliyeketi kwenye meza hiyo akitia sahini hiyo hati. Tukio linaonekana kuwa sehere rasmi ya kitaifa au hafla ya kisheria.

Wananchi kadhaa wanaingia au kutoka katiko ofisi ya huduma Kenya. Jengo lina rangi nyeupe na limepambwa kwa rangi za bendera ya Kenya juu ya mlango. Kuna bango upande wa kushoto wa mlango na yenye maneno kuendeleza huduma bora. Gari la polisi limepakiwa karibu na mlango wa kulia. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao katika eneo hilo.

Watu wamepanga foleni kwenye kaunta ndani ya ofisi, mwanamke aliye na nywele zilizosukwa amevalia koti jeusi anazungumza na mtu aliye nyuma ya kaunta. Wengine wamesimama kwenye mstari wakisubiri, baadhi yao wanaandika kwenye karatasi. Kuna vibao vya passport collection na passport application ukutani. Hii inaashiria shughuli ya kuhudumia umma.

Mwanamke aliyavalia baluzi nyekundu yenye madoadoa meusi na mkufu wa lulu anaonekana akizungumza kwa ishara ya kidole cha shahada kilichonyooshwa. Ana nywele nyeusi zilizosokotwa na amevalia pete kubwa. Nyuma yake kuna umati wa watu baadhi yao wakiwa wamevalia kofia nyekundu yenye maandishi Tuko Pamoja.

Wachezaji wa mpira wa miguu wamekusanyika uwanjani wakiwa wamevalia jezi za rangi mbali mbali ikiwemo nyeusi na machungwa na zingine ni rangi ya dhahabu na kijani. Wachezaji hawa wanaonekana wakiongea au kushangilia pamoja. Nyuma yao kuna viti ya watamaji vya rangi nyekundu na watazamaji wachache hali hii inaonekana kuwa baada ya mchezo ama wakati wa mapumziko.

Mchezaji wa mpira wa kikapu amevaa jezi nyeusi yenye namba kumi na nne na neno Kenya. Amesimama akishikilia mpira mkononi. Anakabiliwa na mchezaji mwingine aliyevaa jezi ya kijani yenye namba kumi na mbili mgongoni, akionyesha ishara ya kumzuia. Wamo ndani ya ukumbi wa mchezo na vitu vya rangi ya manjano na nyeusi vimepangwa nyuma yao. Mwangaza unaonyesha kuwa ni mchana. Inaonyesha muda wao wa mchezo wa mpira wa vikapu au mazoezi.

Ndani ya jengo la huduma center kuta za za vioo zimepambwa kwa mapombo ya ujumbe mbalimbali unaonekana wazi, ujumbe mmoja mkubwa umeandikwa kuendeleza huduma bora na mwingine tranforming public service delivery , mwanamke aliyevaa hsti jeupe na suruali nyeusi amesimama karibu na mlango, pia kuna mabongo mengine yenye nembo ya huduma center na serikali pamoja nammeza ya mapozi upande wa kushoto, mazingira yanaonyesha huduma za umma.

Katika hafla rasmi, Mheshimiwa Rais William Ruto anasimama katikati, akiwa amevalia suti nyeusi na tai nyekundu, akionekana kuapishwa. Upande wake wa kulia, jaji mwanamke amesimama kwenye meza ambapo akiwa amevalia joho jeusi na shingo yenye medali akiongoza sherehe. Upande wa kushoto wa rais, mwanamke mwingine ameshikilia kitabu kikubwa cha rangi ya kijani. Nyuma yao, kuna umati mkubwa wa watu wamevalia nguo rasmi na bendera ya Kenya. Hali hii inaashiria tukio muhimu la kitaifa, labda sherehe ya kuapishwa.

Hiki ni chumba cha kusubiri kilicho jaa watu wazima na mtoto mmoja wengi wao wamekaa kwenye viti vya plastiki wakisubiri zamu yao kuna mwanamke aliyesimama anaonekana akizungumza na watu waliokaa. Chumba kina mwanga mzuri kutoka kwenye madirisha makubwa na kuna taa ya dari kuna matangazo na taarifa zimebandikwa kwenye ukuta na vioo zinazotenganisha kuta na maeneo mengine.

Onyesho hili linaonyesha wanaume watano wakiwa katika mkutano au mazungumzo muhimu ndani ya ofisi ya Huduma Kenya. Wamekaa kwenye viti, huku mmoja akiwa ameketi nyuma ya meza ya ofisi. Mwanaume aliyevaa shati ya rangi ya dhahabu anashikilia nyaraka kadhaa mikononi mwake, akionekana kuzungumza kwa umakini na wenzake. Nembo rasmi ya Huduma Kenya imebandikwa ukutani nyuma yao, ikionyesha mazingira rasmi ya serikali.

Wachezaji wa mpira wa wavu wa kike wanajaribu kuzuia mpira wa wavu wakati wa mchezo. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya rangi ya kijani yenye namba kumi na tano huku wachezaji wawili wa pande ya upinzani wamevalia jezi nyeupe zenye namba sita na mbili. Mpira wa rangi ya manjano na buluu uko hewani waangalizi na mashabiki wanaonekana wakifuatilia mchezo huo nyuma.

Bango linamwonyesha mwanamke amevalia nguo ndefu nyekundu. Amesimama akiwa amekunja mikono yake kifuani. Juu kando, kuna nukuu kubwa yenye maneno I stand for peace ikifuatiwa na Hon. Rachel Shebesh . Chini ya bango kuna nembo ya rangi nyeusi na nyekundu yenye maneno, mama Nai jenga Nai na tarehe nane, nane, kumi na saba. Inaonekana ni bango la kampeni au tangazo linalohusiana na amani na siasa.

Meza ya mbao imeweka nje na wati kadhaa wamekusanyika kuizunguka, manamke aliyevaa suti nyeusi ameketi kwenye kiti cha buluu, akiandika kwenye karatasi, wqatu webgine wameismama karibu baadhi yao wakimwangalia anachokiandika au kujaza fomu, hali inaonekana kuwa ya shughuli za kujisajili au kujaza nyaraka za uma, labda nje ya jengo.

Mashine kubwa ya kuchimbia yenye nembo hyundai na rangi ya manjano na kijivu, imesimama katikati ikiwa na ndoo yake chini. Mabomba makubwa ya saruji yamepangwa chini karibu na mashinie, nyuma kuna miti na mijengo iliyojengwa kwa matofali, sehemu mbali ya majengo mengine ya kazi yanaonekana. Inaashiria shughuli za ujenzi ya miundo mbinu labda barabara au mifumbo ya maji taka.

Eneo linaonyesha mechi ya soka inayoendekea kwenye uwanja wenye nyasi . Wachezaji kadhaa wakiwa wamevalia jezi ya rangi tofauti wakichuana vikali kuwania mpira . Mchezaji mmoja mwenye jezi ya kijani anaonekana kupiga mpira ,huku wachezaji wengi watimu ya upinzani wakijaribu kuzuia . Nyuma yao Kuna umati mkumbwa wa mashambiki walio keti kwenye jukwaa wakishuudia mchezo. Mabango ya matangazo yenye maandishi ya Kenya Premium League, yanaoneka nyuma ya jukwaa yakidhibitisha aina ya mchezo .Hali hii inaashiria mchezo wa soka waushidani wamashambiki wengi.

Katika ofisi au chumba cha mkutano, mwanaume mmoja ameketi mbele ya ubao mweupe akivalia suti ya blue na tai nyekundu. Mbele yake kuna meza iliyojaa vifaa vya kurekodia sauti na video pamoja na computer na runinga ndogo. Wanaume wengine kadhaa wamesimama nyuma yake wakimskiza kwa makini. Baadhi yao wamevalia suti , wengine mashati. Mlango mmoja unaonekana nyuma ukionyesha watu wengine nje. Mazingira yanaashiria mazingira ya kazi au hotuba muhimu.

Eneo rasmi linaonyesha mwanaume akiwa amevalia suti nyeusi na tai nyekundu, akikabidhi kifurushi cha rangi ya bluu kwa mwanamke aliyevaa suti nyeusi. Wote wanaonekana kutabasamu wakionyesha urafiki na makabidhiano rasmi. Nyuma yao, wanaume na wanawake wengine wamesimama wakiwa wamevalia suti, wakifuatilia tukio hilo. Mandhari ya nyuma inaonyesha bendera ya Kenya, ikionyesha mazingira ya serikali au sherehe ya kitaifa. Hali inawakilisha tukio la makabidhiano, labda ripoti au hati ya tuzo.

Chapisho linatangaza: The Judiciary Dialogue Day , Januari tarehe thelathini na moja mwaka wa elfu mbili ishirini na tano, kuanzia saa tano asubuhi katika vyuo vyote vya mahakama nchini kote. Lengo ni kujadiliana kuhusu michakato ya mahakama, kuboresha huduma na kuimarisha mahusiano ya wadau. Wananchi wanaalikwa kushiriki. Maelezo ya mitandao na kijamii yametolewa kwa mawasiliano.

Uwanja wa mpira wa mguu, ukionekana wachezaji wanne uwanjani na umati wa mashabiki uwanjani. Mchezaji aliye katikati amevaa jezi ya njano na kijani anakimbia kueleka kwenye mpira uliowekwa karibu na kona ya uwanja. Nyuma yake mchezaji mwingine aliyevaa jezi nyekundu anakimbia kwa kasi upande huo huo. Pembeni kidogo mchezaji mwingine wa jezi nyekundu anaonekana. Vyombo vya uwanja umetunzwa vizuri, kuna mistari mweupe ulioashiria mpaka wa uwanja. Umati wa mashabiki unajaza sehemu ya viti vya uwanja wakishuhudia mchezo.

Mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu zilizosimama na miwani ya jua anatabasamu kwa furaha akiwa amejifunga bendera ya Kenya mgongoni. Ameshika bendera nyingine ndogo ya Kenya na feni ya mkono. Amezinga masikio yake na anaonekana kuwa katika shamrashamra za tukio la umma, labda mchezo au tamasha. Amezungukwa na umati wa watu wanaofurahia na baadhi yao wakiwa wamevalia nguo nyekundu na wengine wakiwa wamebeba bendera za Kenya. Mwanga wa jua unaonyesha kuwa ni mchana.

Ofisi yenye watu wanaonekana kuzungumza. Mbele mtu ameketi akitumia komputa ndogo iliyo wekwa juu ya meza. Komputa nyingine ya mezani inaonekana pembeni. Nyuma yake wanaume watatu wamesimama wakizungumza na kutabasamu wakionyesha urafiki na ushirikiano. Wawili kati yao wamevaa shati nyeupe na sare za kampuni huku mmoja akiwa amevaa suti nyeusi. Ukuta una mabango yenye maandishi na nembo yanalioashiria shughuli ya ofisi au huduma za umma.